Mtu ambaye amevaa nguo nyekundu ameshika kiuno akiitazama au kuangalia shamba la ndizi mingi.

Hapa kuna mwanaume ambao amevaa nguo na ako na ndoo chini mwa ng'ombe na ameshika matiti ya ng'ombe.

Hapa ni shamba ambalo likona miti mingi na pia hii shamba ikona ndizi mingi imetoka katika mmea hizi.

Hapa kuna watu wengi ni wanaume wakishika sahani kubwa ambayo wanapakua chakula. Mmoja anashika kijiko, mwingine ako anaangalia kando.

Hapa mkulima anashikilia ndizi ambazo ziko katika rangi ya kijani kibichi., kumaanisha ndizi hazijakuwa tayari kuvunwa. Mama mwenyewe anaonekana kuwa ni mkulima na amevaa apron akitazama ndizi kwa mgomba.

Hizi ni ndizi, zinaonekana kuwa na rangi ya kijani dalili ya kuwa ndizi hizi hazija kuwa tayari kuliwa Kando ya hizi ndizi tunaona matawi, matawi haya ni muhimu sana nayo pia ni rangi Ile Ile ya ndizi hizo kijani.

Ndizi zimeanikwa tayari kuuzwa, ndizi za kijani na ndizi za manjano. Ndizi za kijani pia uuzwa, na pia matunda mengine yameekwa upande wa chini tayari kwa wachuuzi kuuza.

Hapa kuna watu watatu, ikiwa mmoja ni mwanamke, wawili wengine ni wanaume. Mwanaume mmoja ameketi akichukua picha za shamba hii la ndizi. Mmoja akiongelesha mwanamke, na huyo mwanamke akionyesha ndizi haya hao wanaume.

Hapa ni shamba ambayo iko na mimea mingi, miti mirefu mirefu. Na pia ziko na nyasi na kuna mchanga nyekundu. Ukiangalia juu pia kuna mawingu. Ni adhuhuri ama alasiri hivi mchana.